Mchoro huu ni madhari shambani. Inaonyesha mtu ambaye amevaa nguo nyeupe na ananyunyuzia sumu katika mimmea.

Mchoro huu unaonyesha daktari au tabibu ambaye anahudumia mtoto. Mtoto huyu ni mchanga. Daktari huyu amevaa barakoa. Rangi ya barakoa hii ni nyeupe.

Mchoro huu unaonyesha mgonjwa na daktari au tabibu. Mgonjwa amevaa barakoa na amelala akielekea juu. Daktari anamsaidia pengine mguu wake unamuuma.

Mchoro huu unaonyesha chumba cha kuzaliwa kwa watoto. Watoto ambao ni wadogo wamezaliwa wamelazwa. Mchoro huu pia unaonyesha manesi au maholesaji ambao wanasaidia watoto hawa kunadhifisha.

Mchoro huu unaonyesha daktari na mgonjwa. Daktari ama anaweka sindano kwenye dawa ndio adunge mgonjwa. Mgonjwa ni mtoto mdogo analia, anabembelezwa.

Mchoro huu inaonyesha mkono ambayo inaoshwa, inaoshwa na sabuni ndiposa mtu apate usafi, usafi ni muhimu kwa sababu inapata mtu...

Mchoro huu ni mandhari ya hosiptalini, inaonyesha mtoto mdogo mchanga ambaye anahudumiwa na madaktari. Madaktari hawa wamevaa barakoa yenye rangi ya samawati, kuna mashine,

Mchoro huu ni mandharini ya hospitali. Inaonyesha daktari ambaye analitengeneza mashini. Huyu ni mwanamke daktari, amevaa barakoa.

Mchoro huu unaonyesha nyumba ya kiasili ya makabila kama samburu hapa ni mahali pa kiangazi. Mchoro huu unaonyesha mahali ambamo kuna watu.

Mchoro huu unaonyesha daktari pamoja na mgonjwa. Daktari anaonekana amevaa barakoa yenye rangi ya samawati, anaonekana mwenye kuonyesha kuashiria jambo kwa mgonjwa.

Mchoro huu unaonyesha msitu ambao unateketezwa na moto. Msitu huu una mimea mirefu kama miti, una nyasi. Msitu huu unateketea sana, pengine umeteketezwa na sigara.

Mchoro huu unaonyesha mwanamke ambaye anateka maji. Hapa inavyoonekana ni mahali kiangazi watu hawana maji wang`ang`ana hivyo basi kuna mitungi nyingi sana na watu wachache

Mchoro huu unaonyesha mlinda lango ambaye amevaa barakoa, anaosha au ananawa mikono yake kwa minajili ya usafi. Pia kuna tenki kuna sabuni, vilevile, kuna vyuma.

Mchoro huu unaonyesha daktari, pamoja na mwalisaji, pamoja na mgonjwa. Daktari na mwalisaji wote wamevaa barakoa, pengine wanafanya upasuaji au kuangalia meno.

Mchoro huu unaonyeshwa mtoto ambaye anapewa chanjo. Anayempa ni mwanamke ambaye amevaa, amevaa vipuli kwenye masikio yake, pia amevaa vioo vya macho.

Picha hii inaonyesha mtu ambaye anapulizia shambani, ma-ma anapulizia shambani dawa ya sumu. Shamba hili ni kubwa maridadi. Hii ni shamba.

Mchoro huu unaonyesha gavana wa kaunti ya ugatuzi la Kisumu, gavana Anyang Nyong'o huku amezuru hospitalini kuangalia sehemu za wanawake kujifungua. Anamwangalia mtoto ambaye amelala.

Mchoro huu unaonyesha daktari, pamoja na mgonjwa, daktari anaonekana mwenye furaha, anatabasamu huku akiangalia mgonjwa. Hapa ni kituo cha afya cha hospitalini huku.

Mchoro huu unaonyesha mama ambaye amejifungua mtoto. Wote wako kwenye kituo cha afya, hosipitalini. Ananyonyesha mtoto na anatabasamu, kuonekana mwenye furaha.

Mchoro huu unaonyesha kuwa hapa ni kituo cha afya hospitalini. Kuna daktari na mama ambaye amebeba mtoto wake. Daktari huyu anawaangalia mtoto na wote wanatabasamu.

Mchoro huu unaonyesha watabibu, na wagonjwa ambao wanapima pengine damu na kiwango cha kisukari mwilini. Daktari huyo amevaa barakoa nyeupe na gauni nyeupe.

Mchoro huu unaonyesha ng'ombe ambaye amekufa, inaonyesha pia watu wawili ambao ni wakulima na wafugaji. Mchoro huu.

Mchoro huu unaonyesha mgonjwa na madaktari ambao wanafanya upasuaji. Hapa ni kituo cha afya cha hospitalini. Madaktari hawa wamevaa barakoa.

Mchoro huu unaonyeshwa mgonjwa na matabibu. Mgonjwa huyu anafanyiwa upasuaji. Matabibi wamevaa barakoa, ya colour ya rangi ya samawati. Hivyo basi...

Mchoro huu unaonyesha daktari ambaye yumo, anamsaidia mgonjwa wake ambaye anaketi miguni, pengine kuboresha afya yake. Wamekaa kwenye sakafu wanaonyeshwa vitu.

Mchoro huu unaonyesha hospitalini. Kuna tabibu au daktari na mgonjwa. Daktari anaupima pengine damu, na mgonjwa ni mtoto mdogo ambaye anawasiwasi nyingi sana.

Mchoro huu unaonyesha daktari na mgonjwa. Mgonjwa huyu amelazwa. Daktari anaangalia meno ya mgonjwa huyu. Na madaktari ni wawili. Mgonjwa ni mmoja. Wanatumia vifaa vya kidijitali.

Unaonyesha katika mandhari ya kiangazi, unaonyesha wanawake ambao wanaenda kuteka maji, pengine kuna uhaba wa maji sehemu hiyo. Wmanamke mmoja amebeba mtungi wa maji pamoja na mtoto.

Mchoro huu ni katika mandhari ya kituo cha afya, hospitalini. Inaonyesha mama pamoja na mtoto wake. Mama huyu anaonekana mwenye amejifungua mtoto na mchanga sana, sana.

Mchoro huu unaonyesha daktari na mgonjwa. Daktari anauangalia mgonjwa huku akiangalia macho yake, ana vifaaa vya kidijitali ya kuangalia macho ya mgonjwa. Wote wanaonekana wakitabasamu sana.

Mchoro huu unaonyesha watu ambao wamekuja kuzuru mgonjwa. Mgonjwa huyu amejifungua, inavyoonekana ni mmama. Miongoni mwao kuna wale ambao wamevaa nguo za kiasili.

Mchoro huu unaonyesha mgonjwa na tabibu. Huyu tabibu ni daktari wa meno. Mgonjwa amelazwa na akafungiwa nguo za rangi ya samawati. Daktari anaangalia meno yake.

Mchoro huu unaonyesha mandhari shambani, inaonyesha mtu anayenyunyizia mimea sumu huku amejitanda na kujihifadhi.

Mchoro ambao unaonyeshwa ni mchoro katika sehemu za afya kama vile hospitalini. Anayeonyeshwa ni nesi ama mwalizaji ambaye anamhudumia mtoto mchanga aliyezaliwa wakati huo.

Mchoro huu unaonyesha tenki la maji. Tenki hili limeundwa kutokana na vyuma. Mainjinia wamepanda hapa juu kutengeneza. Tenki hili ni la kuekelea maji ndio isaidie mshtama.

Mandharini humu ni hosiptalini, inaonyesha mama na mwanawe mtoto mchanga. Mama amejifungua na mtoto amezaliwa wakati huu.

Mchoro huu unaonyesha maji ambayo yanatiririka, pengine ni mto. Ndani ya maji haya kuna baiskeli ambayo inasukumwa ambayo imebeba majerikani.

Mchoro huu unaonyesha mtu aliye-aliye-aliyoko maabara. Mtu huyu amevaa barakoa, amevaa saruni, anafanya au anapima.

Mchoro huu unaonyesha daktari ambaye anampa mgonjwa sindano, anampiga, anamdunga mgonjwa sindano. Mgonjwa pamoja na daktari wote wamevaa barakoa ambayo rangi yake ni samawati.

Mchoro huu unaonyesha wamama wawili, wanawake wawili, ambao mmoja wao ana saruni rangi yake ni nyeusi. Ako na maikrofoni mkononi, anatangaza au anatoa wosia.

Mchoro huu unaonyesha daktari ,na watu wengine, ambao wote wamevaa barakoa. Daktari amevaa saruni na anaelekeza watu.

Mchoro huu unaonyesha mtu ambaye yumo katika mahadhara, pengine ya hospitali au ya shule, inavyoonyeshwa na vyombo anavyotumia.

Pengine hapa ni sehemu ya afya au kituo cha afya hospitalini. Ni mtoto mdogo ambaye anapewa chanjo na madaktari au manesi. Hapa ni kituo cha afya cha hospitalini.